Mwaka ni elfu mbili na kumi na saba wafuasi wa mgombea urais Raila Amolo Odinga na msaidizi wake Kalonzo Musyoka wako njiani kupigia debe viongozi wao kwa bahati mbaya Raila Amolo Odinga na msaidizi wake walibwagwa na aliyekuwa rais wa awali Uhuru Kenyatta